Mahali hapa panaonekana mmea unaoitwao mgomba, huu ni mmoja wa mmea ambao huzaa ndizi, mgomba kwa mara nyingi hutumiwa na watu wengi kupanda ili kupata ndizi, alafu ndizi hizi watu hutumia kama chakula chao cha kila siku, na hio inasaidia watu wengi kupata lishe ya kila siku.

Mahali hapa panaonekana mtu ambaye anafanya shughuli ya kukusanya maziwa kutoka kwa wafugaji wa ngombe, kisha analiweka kwenye gari lake analotumia kukusanya maziwa kutoka kwa wafugaji. Analiweka maziwa yale kwenye mitungi mikubwa yanayo weza kutumika kubeba maziwa nyingi.

Hapa tunaweza kuwa na mimea huzao ndizi, mimea huu unaitwa mgomba, na ikiwa ikifika umri unaweza kuzaa ndizi, ambayo inaweza kuliwa na watu ikishaa fika kuiva.

Mahali hapa panaonekana mama mmoja ambaye analiangalia mboga ambayo yako kwenye shamba lake, kando yake inaonekana kwamba kuna mahindi ambayo ni ga rangi ya kijani kibichi, naye huyu mama anaweza kuinama.

Kwenye jengo la kulisha ng'ombe tunafahamu ya kwamba ng'ombe hawa wanalishwa ili waweze kuongeza mabato yao kwa mkulima hasa mkulimaa wa ng'ombe wa maziwa.

Mahali hapa pana muuzaji wa ndizi. Ndizi zinazouzwa hapa zinawezwa kupelekwa nyumbani ili iweze kuvaliwa iweze kuiva au inaweza kuliwa ikiwa mbichi.

Mahali hapa kuna ndizi, inaonekana ya kwamba ndizi hii imeshikiliwa na mti ili iweze kuwa na nguvu isiweze kuanguka. Ndizi ikiwa imepata matunda ama ikiwa karibu kuiva, huwa ni nzito sana na inaweza kuanguka ndio maana wanaweza kuweka mti ili kupea nguvu.

Mahali hapa panaonekana mashini yanayo tumika kukamua ngombe mashini haya inaraisisha kazi ikilinganiswa na hile inayofanywa na mtu binafsi mashini simewesa kutumia Kwa kiwango kikubwa miongo wa wafukaji wa ngombe wengi wa maziwa.

Mahali hapa panonekana gari linalobeba ndizi kutoka sehemu moja kuelekea sehemu nyingine. Ndizi ni mojawapo ya vyakula ambayo watu wengi kutoka sehemu mbalimbali wanaienzi na kupenda na ni mojawapo ya chakula ambayo watu wengi sana wanategemea, ili waweze kukidhi mahitaji yao ya kila siku.

Mahali hapa kuna viongozi wa county mojawapo katika county za Kenya. Halafu pia kuna mfanyikazi moja wa kampuni maarafu inalojulikana kununua maziwa na kutengeneza maziwa kwa matumizi kwa watu wa Kenya, linalojulikana kwa jina maerufu la KCC.

Mahali hapa ni shamba ya migomba. Migomba ni mimea yazaayo ndizi ndio maana tunaziona kwamba ,mmea uzaao ndizi huitwa mgomba na ni sharti kwa mkulima kuangalia kwamba amefanyia kazi mgomba ili aweze kupata mazao nzuri itakayo kwisha pabaya kwa njia ya ndizi.

Kwenye soko akina mama wanauza ndizi, ndizi haya yanaweza kwenda kuhifadhiwa ili ziweze kuiva au pia watu wanaweza kununua ili waweze kwenda kupika zingali bado mbichi, ndizi inatusaidia sana kwa sababu ni mmojawapo ya chakula ambayo watu wengi hutumia.

Mahali hapa Pana mama moja ambaye anaonekana kwamba anausa ndizi sokoni ndizi ambayo anauza inaonekana kwamba imeiva na hiko tayari kwa ule mtu ama kwa ununuzi anayetaka kuuza kwa minajili ya kuenda kuuza hii inaonekana kwamba ni kazi nzuri sana.

Mahali hapa panatumika kushughulikiwa watu wanaochukua maziwa, inaonekana yakwamba watu wanaopeleka maziwa mahali hapa ni wafugazi wa ng'ombe, sehemu hapa inatumiwa kununua maziwa ili kuhifathiwa katika mashine spesheli inayo. hifathi maziwa isiweze kuharibika.